Muundo wa uhalisi wa maji ambao unaonekana kuwa sehemu ya bwawa au kituo cha kuzalisha umeme kwa maji. Mbele kuna njia au daraja refu la saruji lenye ulinzi wa rangi ya zambarau pande zote mbili.

Huu ni utata na ukuo wa mifumo inayotumika kusambaza umeme. Taa zinazowaka zinaleta hisia ya utendaji kazi na umuhimu wa kituo hicho cha usambazaji wa nishati.

Huu ni kituo cha kusambaza umeme ambacho kinaweza kuwa cha KETRACO. Kuna miundo mikubwa ya chuma na transformer na nyaya nyingi za umeme zinazoonekana zikipita. Eneo lote linafunikwa na changarawe nyeusi.

Hapa ni kituo cha umeme. Kuna wafanyikazi wamevalia mavazi ya usalama na kofia ngumu wakifanya kazi au kutembea kwenye eneo hili. Eneo hili lina changarawe chini na kwa mbali kuna milima na anga yenye mawingu.

Kituo kikubwa cha umeme au kiwanda kinachoonekana kuwa na miundo mbinu tata za uzalishaji wa umeme. Kuna majengo makubwa, mabomba na miundo mingi ya chuma yenye feni, inayopendekeza kuwa ni kiwanda cha kuzalisha umeme.

Kundi la wanaume wengi wao wakiwa wamevalia fulana za kijani kibichi zinazong'aa na kofia ngumu za manjano, wakitazama miundo mbinu mikubwa ya umeme. Wanaonekana kuwa katika kituo cha umeme au Karuma Hydropower Plant .

Ujenzi au shughuli za kuchimba visima. Katikati kuna jukwaa refu la kuchimba lenye rangi nyekundu na blue . Chini yake kuna majengo mbali mbali madogo na vifaa vya ujenzi vilivyotawanyika pamoja na magari ya kubebea mizigo. Watu wachache wanaonekana wakifanya kazi katika eneo hilo.

Huu ni kituo kikubwa cha umeme kinacho jumuisha miundo mkubwa ya chuma na nyaya nyingi za umeme zinazopita angani, miundo hii ya chuma inayofanana na minari mkubwa anashikilia nyaya nyingi zinazounganisha sehemu mbali mbali za kituo.

Kituo kidogo cha umeme kinajengwa au kufanyiwa matengenzo. Kuna transfoma kubwa katikati na wafanyakazi wawili wakiwa wamevalia kofia ngumu na fulana za usalama za rangi ya manjano. Wanaonekana wakifanya kazi karibu na vifaa. Nyuma kuna miundo ya chuma inayobeba nyaya za umeme.

Miti mingi ya umeme na nyaya nyingi zilizounganishwa zikionyesha mtandao changamano wa umeme au mawasiliano , nyaya zingine zimetatizika na zimefungwa pamoja huku nyingine zikiwa zimenyooka.

Bwawa kubwa la maji au kituo cha kudhibiti mtiririko wa maji. Maji ni ya rangi ya kahawia kidogo. Upande wa kushoto wa bwawa kuna muundo mrefu wa zege na chuma cha manjano labda lango la kudhibiti maji. Kwa umbali upande wa kulia wa bwawa kuna jengo ndogo jeupe.

Safu ya minara ya umeme ambayo inaonekana kuwa na nguvu na imewekwa kwa umbali sawa. Kwa mbali kuna milima au kilima na mti mmoja uliojitegemea. Anga ni la blue safi na mawingu machache weupe.

Kituo kikubwa cha umeme kinachojulikana kama Isinya Sub Station . Bango kubwa la kijani na nyeupe linaonekana upande wa kushoto likieleza kuwa kituo hicho ni sehemu ya 400 KV Mombasa to Nairobi Transmission Project . Kituo chenyewe kina miundo mingi ya chuma.

Hili ni kituo cha kusambaza umeme kinachoonekana kuwa cha kenya power .Kuna nguzo nyingi za chuma na vifaa vya umeme vilivyopangwa kwa umakini. Bendera mbili zenye nembo ya Kenya power na rangi ya buluu na njano zimesimama wima. Moja ikiwa ndefu na nyingine fupi.

Kituo cha umeme chenye nguzo nyingi za chuma nyaya, na vifaa vya umeme, Kama vile vikusanyaji umeme na transformer ,Chini Kuna mawe madogo yaliyo tandazwa, na njia za simiti zilizojengwa kwa ajili ya usalama. Kwa upande wa kushoto Kuna jengo ndogo, lenye paa la kijani, na kuta nyeupe, na nyekundu.

Kituo kidogo cha umeme chenye nguzo za chuma, nyaya na transformer . Kuna wafanyakazi wawili wanaonekana kuwa wahandisi au mafundi. Wamesimama karibu na vifaa. Kamba ya manjano yenye maandishi ya onyO katika imevuka eneo hilo.

Huyu ni chui ambaye ana manyoya yenye madoa meusi yanayotofautiana na rangi ya kahawia njano ya manyoya yake. Macho yake yanaonekana kuwa macho, na yana mvuto. Kuna majani machache ya kijani yanayoonekana mbele ya uso wake upande wa kushoto.

Mwanamume amembeba mwanasimba mgongoni huku mwanasimba akimkumbatia. Mwanasimba anaonekana mdogo na mwenye rangi ya kahawia akiwa amemshika mwanamume kwa furaha. Mwanamume huyu ameinama kidogo kutokana na uzito wa mwanasimba na yuko katika eneo linaloonekana kama hifadhi ya wanyama.

Kundi la punda milia wanalisha karibu na njia ya udongo, katikati ya savannah yenye nyasi ndefu. Kwa mbali, majengo ya jiji yanaonekana wazi kwenye upeo wa macho, kuashiria kuwa eneo hili linaweza kuwa karibu na mji.

Huu ni kundi kubwa la wafanyikazi wa usafi. Wengi wao wameinua mikono yao juu wakionyesha furaha au ushindi. Wamesimama kwenye barabara yenye matope na maji. Nyuma yao kuna majengo yanayoonekana kuwa makazi duni au vibanda vya biashara vilivyojengwa kwa mabati.

Mtu anatembea au kukimbia kwenye njia ya udongo mwekundu ndani ya msitu wenye miti mirefu na minene. Njia hiyo imefunikwa na majani yaliyoanguka na kuna mimea mingi ya kijani kibichi pande zote mbili za njia. Mtu huyo amevaa kaptura fupi na fulana ya bluu.

Hapa ni eneo la maakazi duni, kuna mkondo wa maji machafu unaopita katikati ya maakazi, pande zote mbili za mkondo huo zimejengwa nyumba nyingi zilizo kandana zikiwa zimetengenezwa kwa vifaa mbali mbali ikiwemo mabati ya kutu na mbao.

Kundi la watu wanapanda au kushuka mlima wenye nyasi za kijani kibichi. Watu wawili wa mbele, mwanamume na mwanamke, wanashikana mikono na kutabasamu wakionyesha urafiki na usaidizi. Wote wamevalia fulana zinazofanana zenye nembo ya miti na minazi. Nyuma yao kuna milima mingine iliyo mbali na mitambo ya upepo.

Mwanamke anafurahia pikiniki chini ya mti mkubwa, katika eneo lenye miti mingi na nyasi. Anapanga matunda na vitu vingine kwenye blanketi jeupe. Kuna kikaku vya pikiniki, na vitu vingine vilivyowekwa karibu naye.

Eneo lilioadhiriwa na mafuriko au uharibifu wa mazingira, likionyesha hali duni ya makazi. Kushoto kabisa kuna nyumba mbili au zaidi, zilizojengwa kwa mabati ya kutu na matofali ya udongo.

Twiga yuko karibu sana na Ua au kizuizi cha chuma ambacho kinaonekana kama jukwaa au sehemu ya kutazamia wanyama. Hii inaashiria kuwa yuko kituo cha twiga jijini Nairobi.

Kundi la nyani watatu wamekusanyika karibu na mti au kichaka huku jua likipenya kupitia majani . Nyani aliyembele anaonekana wazi akiwa na uso mweusi na manyoya ya kahawia kijivu.

Kundi la wanawake na watoto wengi wao wakiwa wamebeba watoto wachanga migongoni mwao. Wanaonekana wamejipanga kwenye foleni labda wakisubiri huduma fulani au misaada. Watu hawa wanaonekana kuwa waafrika na baadhi ya wanawake wamevaa vitambaa vya kichwani vyenye rangi tofauti.

Pundamilia wawili wamesimama kwenye nyasi ndefu, labda wakishirikiana au kupumzika. Nyuma yao, kwa mbali, inaonekana mandhari ya jiji lenye majengo marefu, ambayo yaweza kuwa jiji la Nairobi kutokana pundamilia na umbali wa jiji kutoka Bunga.

Kundi la watu, baadhi wakiwa wamevalia fulana za kijani kibichi wakishiriki katika zoezi la upandaji miti. Watu hawa wamejishughulisha na kuchimba mashimo na kupanda miche midogo kwenye udongo ulio wazi. Eneo linaonekana kuwa na ardhi isiyotambarare.

Jumba la mikutano la kimataifa la Kenyatta, jijini Nairobi, Kenya. Ni jengo refu lenye umbo la silinda, likiwa na chapa ya Samsung juu. Mbele ya jengo hilo, kuna chemichemi na upinde wa mvua mdogo unaonekana. Na pia kuna sanamu ya Mzee Jomo kenyatta karibu.

Mbogo aina ya paa au swara mkubwa wenye rangi ya kahawia nyekundu na milia meupe ya wima. Anakula nyasi na majani katika eneo lililofungwa. Mbogo huyo ana pembe ndefu zilizojipinda. Kuna uzio wa waya nyuma.

Pundamilia akionekana kutoka nyuma amesimama karibu na mti. Manyoya yake meusi na meupe yenye milia yanaonekana wazi. Eneo lililozunguka lina udongo mwekundu na majani makavu yaliyotawanyika.

Eneo kubwa lililo wazi limejaa rundo kubwa la takataka za plastiki zilizo tawanyika kila mahali. Sehemu kubwa ya taka hizo inarangi ya buluu na nyeupe huku zikichanganyikana na rangi zingine mbalimbali. Kuna rundo ndogo la taka za buluu upande wa kulia.

Kundi kubwa la watu, wakiwemo wanaume, wanawake na watoto. Wengi wao wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni na shanga zenye rangi mbalimbali hasa nyekundu, njano na buluu. Wanawake wengi wamevaa shanga kubwa za shingo zenye umbo la diski.

Eneo hili lenye maji kuna majani mengi ya rangi ya kijani yanayo elea juu ya uso wa maji yakiwa na maumbo mbalimbali mengine yakiwa makubwa na mengine madogo. Baadhi ya majani yanonekana kuwa yameanza kubadilika randi au kuwa na uharibifu kidogo.

Eneo kubwa lenye uchafu mwingi na takataka zilizotapaka. Takataka hizo zinaonekana kuwa zimechanganyika na udongo na maji zikionyesha kuwa ni mahali penye dampo lisilo rasmi au mto uliochafuliwa sana.

Mamba watatu wako katika ukingo wa maji na ndani ya maji. Mamba wawili wakubwa wamelala nusu ndani ya maji na nusu kwenye udongo uliofura, huku mmoja akiwa amejipinda na yule mwingine akiwa amenyooka zaidi. Mamba wa tatu mdogo zaidi anaonekana amejificha kidogo kwenye udongo mbele.

Hawa vifaru wawili, mmoja mkubwa na mwingine mdogo. Wanakula nyasi ndefu na kavu katika eneo la savana. Kifaru mkubwa ana pembe mbili zinazoonekana wazi. Na wote wawili wana rangi ya kijivu. Kwa mbali kuna miti michache iliyotawanyika.

Mbuni jike ametaga mayai yake mengi meupe kwenye kiota kilichotengenezwa ardhini, katikati ya nyasi kavu. Mbuni huyo ana shingo ndefu ya rangi ya waridi, na mwili wake mweusi umelala karibu na mayai..Mazingira yanaonekana kuwa savvanah au eneo la wazi lenye mimea michache na vichaka vidogo.

Kundi la tembo wakiwemo tembo wakubwa na mtoto wanatembea kando ya njia ya udogo katika eneo la wazi lenye maji. Gari la utalii limeegeshwa karibu na tembo. Maandhari inaonekana kuwa ni hifadhi ya wanyama au eneo la wazi lenye nyasi na mawingu meupe angani.

Huu ni changamoto wa mazingira na kijamii katika maeneo ya mijini, hasa uhusiano kati ya uchafuzi wa mazingira na maisha ya kijamii zinazoishi karibu na vyanzo hivyo vya maji, ambapo pengine wanategemea mto huo kwa shughuli zao za kila siku.

Mashine kubwa ya kujimbia ya rangi ya kijani inafanya kazi ya kupomoa au kuondoa vivusi, kifaa hicho kimeinua sehemu yake ya mbele ikishikilia mabati yaliopindika na taka nyingine.

Kundi la watu wanajishughulisha na usafiri au uondoaji wa taka katika eneo lenye miti mirefu ya miazi. Mtu aliye mbele amevaa fulana ya njano yenye kuakisi mwanga na anainama chini akichukua taka kutoka kwenye rundo kubwa la uchafu.

Watu wawili labda wanaume, wanakusanya chupa nyingi za plastiki zilizotupwa ovyo katika mazingira ya asili. Eneo hilo linaonekana kuwa karibu na mto au mkondo wa maji na kuna mimea mirefu na miti mingi inayozunguka. Watu hawa wamevalia nguo za kawaida na wanatumia mikono yao kukusanya chupa hizo.

Ndege aliye na manyoa meupe meupe na sehemu ya uso wake karibu na macho ina rangi nyekundu iliyokolea. Jicho lake lina rangi nyekundu iliyokolea. Tabia muhimu zaidi ya ndege huyu ni mdomo wake mrefu, mzito na uliyonyooka ambao una rangi ya chungwa angavu au jano iliyokolea. Nje ya mdomo inaonekana kuwa na rangi nyeusi kidogo.

Mchoro wa ndege mwenye rangi za kuvutia. Ana rangi ya kijani kibichi mwilini. Mabawa ya buluu na mkia mrefu wa bluu. Kichwani ana rangi nyeusi na sehemu nyekundu karibu na macho na kope nyeupe.

Watu watatu wanatembea kwenye njia ya udogo katikati ya msitu mnene. Mtu aliye katikati anaonekana kuwa na umri mkubwa. Amevaa suti ya rangi ya kijivu, tai nyekundu na amevaa seli ya maua madogo kwenye koti lake.

Jengo refu la duara lenye ghorofa nyingi ambalo linajulikana kama kituo cha kimataifa cha mikutano cha Kenyatta jijini Nairobi. Jengi hili lina rangi ya kahawia na linaonekana kuwa muhimu. Mbele ya jengo kuna nguzo ndefu zenye bendera za nchi mbalimbali zikionyesha hali ya kimataifa ya kituo hicho.

Kundi la pundamilia wanachunga kwenye nyasi ndefu. Wametawanyika karibu na njia ya udongo. Nyuma yao anga la jiji linaonekana likiwa na majengo marefu yakionyesha tofauti ya kipekee kati ya pori na maisha ya mjini.

Mtu ambaye ni mwanamume au mwanamke amesimama karibu na pipa kubwa lililojaa taka. Hata mifuko ya plastiki iliyokunjamana na uchafu mwingine. Mguu ya mtu huyo inaonekana wazi na mikono yake inaonekana ikishughulikia taka hizo.

Ndege mrembo mwenye rangi angavu amekaa kwenye tawi la mti lenye majani mabichi. Ndege huyu anasehemu kubwa ya kifua chake chenye rangi ya majano na michirizi nyeusi na kahawia kwenye mabawa na mgongo. Pia ana alama nyeusi karibu na shingo yake na rangi ya kijivu au blue kwenye kichwa chake.

Mandhari ya wazi yenye udongo mwekundu na miti michache. Kuna ndovu wachanga watatu. Mmoja wao yuko mbele akiwa amesimama na kichwa chake kimeinama chini akionekana akila mimea michache iliyotawanyika chini.

Kundi kubwa la watu wakiwemo wanafunzi wenye sare za shule na watu wazima , wengi wamevalia barakoa huku wamesimama kwenye bustani au eneo lenye miti, wengi wameshika miche midogo ya miti mikononi mwao.

Bustani mzuri iliyozungukwa na maanjego ya rangi Nyekundu, katikati ya bustani hii, kuna mti mkubwa yenye majani mabichi, karibu nao kuna dimbwi ndogo la maji. Mazingira inayoonyeshwa na kuna mawe yaliyopangwa, kwenye dimbwi

Kundi la watu wengi waliovaa tisheti za blue zenye lebo fulani, wakiwa wamekusanyika karibu na mimea midogo mingi. Watu wa wengine wanashikilia jembe na zana zingine za bustani kuashiria kuwa wako tayari kupanda miti hiyo. Mandhari yana miti mingi mikubwa tayari.

Bomba kubwa lenye rangi nyeusi ambalo limepita juu ya mkondo wa maji machafu Bomba hilo limeunganishwa na kingo zenye viuma vyeusi vinavyoonyesha uimara. Chini ya bomba kuna maji yenye rangi ya kahawia.

Huu ni eneo lenye shughuli nyingi mjini Kenya, likionyesha maisha ya kawaida ya barabarani, huku maafisa wawili wa trafiki wakiwa kazini, na hali ya hewa ya mvua ikionekana pia.

Basi la abiria amba la kampuni ya City Hopa limeegeshwa au limendeshwa taratibu barabarani Watu wachache wanaonekana karibu na basi na majengo na miti yanaonekana nyuma. Basi jingine la City Hoppa pia linaonekana kwa mbali.

Barabara pana yenye lami safi ikiwa na alama za barabarani kama mishale ya kuelekeza magari. Upande wa kushoto kuna kichaka kirefu kilichopongolewa vizuri kikitoa manthari ya kijani kibichi.

Kuna magari mengi barabarani, ikiashiria msongamano wa magari mjini, hasa wakati wa saa za kilele, ikionyesha changamoto za usafiri katika miji mikubwa hapa nchini Kenya kama vile Nairobi.

Basi la City Shuttle lenye rangi ya buluu na kijani, likiwa na namba ya usajili KBR 343B, limeegeshwa kwenye barabara yenye shughuli nyingi. Watu wengi wamesimama karibu na basi hili, huku baadhi yao wakiingia au wakitoka.

Barabara imejaa watu wanaotembea, magari na pikipiki. Upande wa kulia kuna jengo refu la gorofa lenye maduka chini. Na mabango mbalimbali yameninginia. Upande wa kushoto pia kuna majengo, na mbali kuna lori.

Basi la abiria la kampuni ya citihoppa limeegeshwa kando ya barabara yenye shughuli nyingi. Basi hili lina rangi nyeupe, kijani kibichi na nyeusi na lina namba 922 mbele. Chini ya kioo cha mbele, kuna nembo ya isuzu . Nyuma ya basi hili upande wa kushoto kuna basi jingine la buluu lenye namba ya usajili KBV 187H.

Barabara yenye shughuli nyingi, kuna matatu ambayo ni basi ndogo la abiria, likiwa limeegeshwa upande wa kushoto likionyesha ishara ya njano zinazofanana na zile zinazotumiwa na matatu hapa Kenya. Watu kadhaa wengi wao wanaonekana kuwa wanaume wenye asili ya kiafrika.

Kituo cha mabasi au matatu katika mji. Gari jeupe aina ya van limeegeshwa mbele, na kuna bango kubwa lenye maandishi "SUPREME SHUTTLE NAKURU DIRECT" kwa herufi kubwa za rangi ya machungwa na kijani.

Huu inaashiria shughuli za kila siku katika mazingira ya mjini, labda katika jiji lenye shughuli nyingi nchini Kenya. Ikisisitiza umuhimu wa usafiri wa umma na biashara za barabarani.

Hii ni gari dogo la abiria au matatu. Limeegeshwa barabarani. Gari hilo lina muundo wa chui kwenye kofia yake na linaonekana limejaa abiria au linasubiri abiria. Watu kadhaa wanaonekana wamesimama karibu na gari, baadhi wakiingia au kutoka.

Basi kubwa la abiria la rangi ya chungwa limeegeshwa mbele ya jengo refu lenye ghorofa. Basi lina nembo ya tai au ndege na jina Tawakal . Limeandikwa kwa herufi kubwa nyuma yake. Chini ya jina, kuna nambari ya usajili ya Kenya.

Shughuli nyingi za usafiri wa umma, hasa mabasi mawili, yanaonekana kuwa matatu yamepakiwa karibu na kila mmoja. Mabasi haya yamepakwa rangi angavu na yana michoro mbalimbali, ikiwa ni sifa ya matatu hapa nairobi. Watu wengi wamekusanyika karibu na mabasi, baadhi wakiingia au kutoka na wengine wakiongea. Hii inaashiria kituo cha mabasi, au eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma.

Huu ni eneo la mji lenye shughuli nyingi lenye majengo ya ghorofa yaliyojengwa kwa matofali. Kuna magari kadhaa yaliyokuwa yameegeshwa kando ya barabara yakiwemo matatu ya abiria. Matatu iliyo katikati ina muundo wa rangi nyeupe.

Huu ni maisha ya kila siku katika eneo lenye shughuli nyingi mjini nchini Kenya likijumuisha usafiri, biashara na mwingiliano wa jamii. Inatoa hisia ya mazingira yenye uhai na kelele.

Mabasi yameegeshwa au yanasonga polepole katikati ya watu wengi. Baadhi yao wakiwa wamesimama, wengine wakitembea. Nyuma ya mabasi kuna majengo marefu ya mjini na miti mikubwa yenye majani mengi.

Huu ni mji wenye shughuli nyingi ambapo usafiri wa umma ni sehemu muhimu ya maisha ya kila siku na jengo la kumbukumbu za kitaifa la Kenya linatoa alama muhimu ya eneo ile.

Mabasi mawili makubwa yote yakiwa yamepakwa rangi yakungaa, basi la kushoto ina rangi ya sambarau na basi la kulia rangi ya jano na kijani, haya ni mabasi ya kawaida yanayotumika kwa usafiri wa umma.

Barabara pana yenye njia mbili za magari na kingo za zege. Magari machache yanaonenakana yakitembea barabarani ikiwemo gari dogo la rangi ya fedha lililo karibu. Kando ya barabara upande wa kushoto kuna miti mirefu yenye majani mengi, na upande wa kulia kwa umbali kuna kituo cha mafuta.

Daraja la barabara yenye muundo imara wa saruji. Sehemu ya juu ya daraja ina rangi ya njano iliyokolea, huku kuta za handaki zikiwa na rangi ya udongo, zikionyesha athari za hali ya hewa na labda zimetuamisha uchafu.

Basi ndogo la abiria la kenya lenye rangi nyingi na mapambo ya kuvutia, limeegeshwa barabarani. Watu kadhaa wanaonekana karibu na matatu, wengine wakitembea na wengine wakiongea, kuashiria shughuli za kituo cha mabasi au eneo la biashara lenye shughuli nyingi. Kuna majengo marefu kando ya barabara na baadhi ya watu wamebeba mifuko au mikoba. Hali ya hewa inaonekana kuwa nzuri.

Barabara kubwa yenye shughuli nyingi katika jiji ikiwa na magari mengi kama mabasi, malori na magari madogo yaliyo pakiwa. Kuna watu wengi wanatembea kando ya barabara na baadhi wamebeba mizigo. Majengo marefu na miti yanaonekana pande zote za barabara.

Barabara kuu yenye magari mengi. Kuna alama za barabarani zinazoonyesha mwelekeo wa kutoka na umbali wa miji mbalimbali. Magari yanaonekana yakisafiri kwa kasi tofauti. Upande wa kushoto, kuna lori kubwa jeupe na upande wa kulia kuna watu wawili wamesimama kando ya barabara wakiwa wamevaa nguo zenye rangi angavu. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Gari la abiria la umma la Kenya liko barabarani. Matatu hii ina rangi ya dhahabu na nyeupe na imepambwa kwa michoro ya kipekee na taa za mapambo, hasa upande wa nyuma na pembeni. Kwenye sehemu ya nyuma ya matatu kuna mchoro mkubwa wa kike na maandishi.

Basi la huduma limeegeshwa kando ya barabara, likisubiri au likishusha abiria. Basi hilo lina rangi ya bluu na lina namba 045 mbele. Kuna abiria wanaoshuka au kupanda basi, na wengine wakitembea kwenye njia ya waenda kwa mguu.

Barabara pana yenye magari na watu. Katikati kuna ubao wa kijani wenye mwelekeo wa Juja Road na Thika Road A2. Kuna magari yakisafiri pande zote mbili za barabara na baadhi ya watu wanatembea kando ya barabara. Kwa upande wa kulia, kuna pikipiki ikiendeshwa na mtu aliyevaa koti la kijani na upande wa kushoto kuna gari jeupe. Nyuma ya barabara kuna miti na majengo kadhaa.

Shughuli nyingi ya barabarani, labda katika kituo cha mabasi au eneo lenye watu wengi hapa Nairobi. Mtu mmoja ambae anaweza kuwa kondakta au msimamizi wa njia amevaa fulana ya kijani kibichi yenye rangi angavu na kofia akishikilia bango kubwa lenye nambari nne.

Barabara kuu yenye njia nyingi inayo onekana kuwa barabara kuu ya kisasa. Kulingana na maandishi kwenye mabango ya barabarani hii ni barabara kuu ya Thika nchini Kenya. Kuna bango kubwa la kijani linalo onyesha exit 5 upande wa kushoto.

Barabara yenye shughuli nyingi iliyojaa watu, magari na majengo ya biashara. Kuna gari jeusi limeegeshwa upande wa kushoto na basi ndogo la abiria jeupe upande wa kulia. Katikati kuna bango kubwa jeupe na bluu.

Haya ni makutano ya barabara yenye shughuli nyingi. Yenye magari mengi ya aina tofauti yakisubiri kwenye taa za trafiki. Magari yanaonekana ni pamoja na mabasi ya abiria, malori, magari madogo, na pikipiki. Piki piki mbili zikiwa na abiria zinaonekana zikipita karibu na gari jeupe la mzigo upande wa kushoto.

Safu ya maduka yenye shuguli nyingi, magari kadhaa yamepakiwa mbele ya maduka na paa za magari haya zinaonyesha baadhi ya mabango yakitumika kama tangazo ya njia. Mandhari ya nyuma yanaonyesha majengo marefu.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi. Kuna magari kadhaa ya abiria yaliyosimama barabarani. Mojawapo ikiwa na rangi ya chungwa na lingine la rangi nyekundu. Magari haya yanaonekana kuwa sehemu ya mfumo wa usafiri wa umma.

Kituo cha mabasi chenye shughuli nyingi jijini Nairobi, Kenya inatoa hisia ya mazingira yenye uhai msongamano wa watu na usafiri wa umma umuhimu. Juu kulia kuna bango la buluu lenye nembo ya twenti na maneno kama "wezesha waja" likiashiria kampeni au tukio fulani.

Kundi la watu wamesimama kando ya barabara ambayo inaonekana kuwa na maji kidogo au unyevunyevu, labda baada ya mvua. Watu hawa wamevalia nguo mbalimbali za kawaida. Upande wa kushoto, kuna barabara ndogo ya udongo au nyasi, na mtaro wa maji ulio wazi wenye bomba linalopitisha maji chini ya barabara.

Hii ni eneo lenye shughuli nyingi kando ya Barabara likiwa na magari mengi ikiwemo mabasi na magari madogo. Mabasi mawili makubwa moja la rangi ya waridi na jingine la bluu yameegeshwa kando ya barabara yakionyesha usafiri wa umma.

Huu ni kituo cha treni. Upande wa kulia kuna reli ya treni inayopita karibu na jengo dogo la kituo chenye paa jekundu na lango la chuma. Upande wa kushoto kuna barabara kuu yenye magari na mabasi yaliyosimama, yakiwemo mabasi ya rangi ya bluu na njano yaliyokolea kwenye eneo la stesheni.

Ardhi yenye udongo mwingi uliotoka na kuacha mashimo na matuta ikionyesha dalili za uchimbaji au uharibifu wa ardhi. Kuna bomba la kijani kibichi lililopitishwa katikati ya udongo huo. Nyuma kuna kuta za mawe na majengo yasiyokamilika.

Huu ni uzinduzi wa mradi wa maji safi. Juhudi za jamii za kuboresha miundombinu ya maji au kampeni ya usafi wa mazingira. Mwanamke anaonekana kuwa kiongozi au mshiriki mkuu katika tukio hili.

Mabomba makubwa ya chuma yaliyotumika na yenye kutu yamelazwa juu ya nyasi. Mabomba haya yanaonekana kua yametumika kwa mda mrefu, labda kwa usafirishaji wa maji au mafuta na yamechimbuliwa au kuondolewa kutoka ardhini.

Haya ni mabomba ya zamani, yanayofanana na mabomba ya udongo au chuma yaliyofunikwa na udongo na kutu, yaliyorundikana kwenye rundo. Mabomba haya yanaonekana kuwa yamechimbwa kutoka arthini, au yameachwa mahali pa ujenzi.

Rundo kubwa la takataka na uchafu likionyesha tatizo la usimamizi wa taka. Takataka hizo zimetapakaa ardhini zikiwa zimechanganyika na udongo na mimea na baadhi ya sehemu zinaonekana kuwa karibu na maji.

Bomba la kisasa la chuma linalong'aa, limesimama juu ya senki. Tone la maji linaning'inia, kwenye ncha ya bomba. Ikiashiria matumizi au kuvunja kidogo. Mandhari ya nyuma, yanaonyesha nyuso za mbao zilizong'arishwa, na mwanga laini wa machungwa.

Mfereji mrefu uliopasuliwa ardhini uliojaa maji machafu na udongo na mawe. Pembeni mwa mfereji kuna udongo ilotolewa na takataka chache. Kivuli kirefu cha mtu kinaonekana upande wa kulia wa mfereji.

Rundo la mabomba makubwa ya kijivu yaliyolala kwenye ardhi yenye udongo. Mabomba hayo yanaonekana kuwa marefu ,na nene. Na yanatumiwa kwa shughuli za ujenzi au miundo mbinu .Upande wa kushoto juu, miguu ya mtu inaonekana ikionyesha uwepo wa mtu karibu na mabomba. Jua linaonekana kuangaza, sehemu ya ardhi.

Bomba kadhaa za chuma zilizotumika na zilizopata kutu kidogo zimeachwa zimetawanyika kwenye eneo lenye nyasi la udongo. Baadhi ya mabomba yamepinda na kila moja ina umbo la duara upande wa mwisho yaliyokusudiwa kuunganishwa.

Tanki kubwa la maji la rangi nyeusi lenye maandishi ya machungwa mbele yake. Juu ya tanki kuna vibandiko kadhaa, baadhi vikiwa na namba za simu na ujumbe. Karibu na tanki hilo kuna tanki ndogo jingine la rangi nyeusi.

Eneo lililojaa uchafu mwingi na takataka zilizotapakaa chini ikiashiria tatizo kubwa la usimamizi wa taka. Takataka hizi zinajumuisha plastiki, karatasi, nguo na vitu vingine mbalimbali .Zikiwa zimetapakaa juu ya udongo na mimea iliyokauka.

Bomba la maji lenye rangi ya fedha limewekwa kwenye ukuta wenye umbile ya marumaru. Bomba limeunganishwa na bomba lingine la chuma na lina mikono miwili ya kudhibiti mtiririko wa maji. Nuru ya jua inaonekana kuangaza kwenye bomba, ikionyesha vivuli vyake kwenye ukuta.